Eneo la wazi lenye uoto wa asili uliokauka au kukosa uhai, labda kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa au shughuli ya kibinadamu. Ukame unaweza kusababishwa na ukataji miti, ukosefu wa mvua na ongezeko la joto duniani, huadhiri moja kwa moja afya ya mazingira na binadamu.

Mimea michanga ya mahindi imepandwa kwa mistari kwenye shamba lenye udongo umeonekana kuwa na unyevu wa kutosha na bila taka au kemikali zinazojitokeza wazi. Hii ni ishara ya kilimo kinachozingatia afya ya mazingira.

Chupa ndogo ambayo mara nyingi hutumika kuhifadhi dawa au chanjo. Lebo inaonyesha kwamba ni chanjo inayotumika kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu ambayo hupewa watoto wachanga na wadogo hasa katika nchi zilizo na mzigo mkubwa wa kifua kikuu kama vile Kenya.